Mfuko mweupe wenye maandishi ya kijani na meusi juu yake, uliojaa mbolea kwa ajili ya kukuzia mimea au miche iliyopandwa shambani.

Kundi la watu likiwa limesimama mbele ya bango huku wameshika mifuko ya magunia iliyowazi na yenye madawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Kabati lenye rangi nyeupe; lililotengenezwa kwa mbao na kuganywa katika sehemu zenye ukubwa unaolingana, likiwa na madawa ya aina mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Mjasiriamali akiwa amesimama ndani ya chumba kulicho na mifuko mingi yenye mbolea ndani yake kwa ajili ya kukuzia na kuulia wadudu wanaosumbua.

Kundi la watu waliovalia barakoa, dawa za wanyama na mimea zilizowekwa juu ya maboksi ya rangi nyeupe kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mifuko iliyofungwa yenye rangi nyeupe, njano, maandishi ya kijani yenye ukubwa tofauti ikiwa na dawa za mimea na wanyama ndani yake kwa ajili ya kutibu magonjwa.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe iliyofunikwa ikiwa juu ya marumaru pembeni ya boksi lake, yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea

Hema lililoezekwa kwa mabati likiwa na nguzo za vyuma. Huku kukiwa na watu waliovalia nguo na viatu maalumu, wakichambua uchafu kutoka kwenye rundo la mbolea kwa ajili ya kukuzia mimea iliyopandwa shambani.

Mfuko uliofungwa wenye picha ya kuku juu yake ulio na madawa kwa ajili ya wanyama zinazotibu magonjwa na kuchochea ukuaji.

Kundi la watu waliovalia barakoa; magari, pamoja na bango lenye rangi ya kijani, maandishi meupe na ya njano ikiwa na ujumbe kuhusu madawa yanayotibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Kopo jeupe lililofungwa, likiwa limezungushiwa karatasi juu yake, yenye maandishi na picha ya kuku, lenye dawa ndani yake kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama.

Mkulima akiwa amesimama mbele ya duka lililo wazi lenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vinavyolingana kukiwa na madawa yanayotibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Mfuko mdogo wa plastiki uliyofungwa wenye rangi ya njano na nyekundu ikiwa imechorwa picha ya kifaranga mbele yake, iliyo na dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Chupa iliyo nje ya boksi lake ikiwa na picha ya mbwa rangi nyeupe na nyekundu kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Chupa yenye rangi nyeupe iliyofunikwa, ikiwa na maandishi pamoja na picha ya ng’ombe mbele yake. Hii ni dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama.

Kabati mbili zilizo na vyumba vidogovidogo, na kufunikwa na vioo zilizopakwa rangi nyeupe zikiwa na bidhaa za aina mbalimbali. zilizopangwa katika makundi yanayofanana, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Kabati na meza zilizo na visehemu vidogo ndani yake ambapo kuna bidhaa zilizopangwa kulingana na makundi yanayofanana pamoja na mifuko iliyofungwa ikiwa imebeba dawa za wanyama na mimea huku kukiwa na mteja na muuzaji.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi vichaka na pamoja na banda liliotengenezwa kwa magogo na kuezekwa kwa mifuko juu yake, huku ikiwa na wakulima wakikusanya mbolea kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Jengo la ghorofa lenye madirisha ya vioo na rangi ya bluu iliyokolezwa lililo na uzio wa ukuta wenye nyaya za umeme, juu yake, ambalo hutumika kuuza na kusambaza madawa ya wanyama pamoja na mimea kwa wakulima na wafugaji.

Meza, muuzaji akiwa ndani ya duka, huku amesimama mbele ya kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vidogovidogo; yenye rangi nyeupe, iliyo na madawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na nyama. Yamepangwa katika makundi yanayofanana.

Shamba la miti ya mapapai, iliyopandwa katika mistari iliyonyooka na yenye matunda yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba lenye miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyoota juu ya vijiti vilivyochomekwa chini, yenye nyanya mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa ndani ya shamba lenye miti iliyo na nyanya kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Gari lenye rangi nyeupe likiwa na watu kwa nyuma pamoja na vikapu vilivyotengenezwa kwa mbao, huku wakulima wakichambua ndizi mbichi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kwenda kuziuza.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, viazi vilivyokusanywa katika mafungu madogomadogo, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba la miti ya mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye matunda ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima akivuna kahawa kutoka katika miti yake yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kukusanywa pamoja ili iweze kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba la miche iliyopandwa ndani ya mifuko yenye majani ya rangi ya kijani, iliyozaa nyanya mbichi na zilizoiva, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa juu ya matuta yenye nyanya nyekundu, zilizoiva zikiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lenye mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji. Miche yenye majani ya rangi ya kijani, yenye nyanya mbichi na zilizoiva kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Duka lililofungwa kiti mkulima akibeba ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi kutoka kwenye rundo, lililokusanywa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, wakulima wakiwa wamesimama pamoja na mifuko mikubwa iliyojaa mazao yatokanayo na kilimo kwa ajili ya kupakiwa ndani ya gari kwenda kuuzwa masokoni.

Milima, miti, mazao yatokanayo na kilimo yenye rangi ya chungwa yakiwa yamekusanywa pamoja katika rundo kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Gari, vichaka, miti yenye rangi ya majani ya kijani kibichi pamoja na wakulima, wakiweka viazi ndani ya mifuko ya magunia, baada ya kuvunwa kutoka shambani, kukusanywa pamoja kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa shambani, wakichimba viazi vitamu, na kuvieweka ndani ya vikapu, kwa ajili ya kuvipeleka sokoni, kwenda kuuza kwa wateja.

Shamba la migomba lililopandwa katika mistari iliyonyooka na yenye mikungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka, magunia yaliyojaa mihogo baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa shambani, huku wakivunja mabua na kuvuna mahindi ambayo hutolewa maganda na kuwekwa ndani ya vikapu kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka, mkulima akiwa amebeba kikapu kilichotengenezwa kwa makuti, huku kimejaa nyanya zilizoiva, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuza.

Mkulima akiwa amesimama mbele ya mti wa mparachichi wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, huku akiwa ameshika tunda kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani, nyasi fupi na zilizokauka, zikiwa pembeni ya rundo la vitunguu, lililokusanywa baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi. Vitunguu vilivyopandwa katika mistari iliyonyooka huku kukiwa na mabomba pembeni yake, yakisaidia umwagiliaji wa njia ya matone, kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, vichaka, nyasi fupi, kundi la wakulima, mifuko ya magunia iliyojaa mazao baada ya kuvunwa kutoka shambani, yakipakiwa ndani ya gari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uzio wa miti midogomidogo nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi migomba imepandwa shambani, ambayo hutoa mikungu ya ndizi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba la kisasa, nyanya zilizoiva zikiwa ndani ya vikapu vyenye rangi nyeusi baada ya kuvunwa. Ili zipelekwe sokoni kwenda kuuzwa.

Majani ya rangi ya kijani kibichi vitunguu vilivyochimbwa katika kitalu na kuwekwa juu yake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wakichambua kwa makini kahawa, iliyowekwa juu ya mifuko ya magunia iliyotandazwa chini kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wakiwa wamevaa vifaa maalumu mikononi, huku wakichambua kwa makini zao litokanalo na kilimo, lililowekwa juu ya mfuko wa magunia uliotandazwa mbele yao, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Wakulima wakiwa juu ya rundo la viazi lililokusanywa kwa pamoja baada ya kuchimbwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mlima, miti na vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Shamba lililo na mananasi yaliyokwisha iva, yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa amesimama mbele yake, huku ameshika kopo mikononi lililojaa kahawa zilizovunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba la migomba yenye mikungu ya ndizi mbichi, zinazo subiriwa kukomaa au kuiva kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba lenye miti ya maparachichi yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na wakulima waliovaa mavazi maalumu, wakivuna matunda na kuyaweka ndani ya vikapu kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuuza.

Miti lenye majani ya rangi ya kijani kibichi wakulima wakiwa katika shamba wakikata mabuwa na kuvuna mahindi kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kwenda kuyauza kwa wateja.

Shamba la migomba iliyoegemezwa kwenye milingoti ya miti, huku kukiwa na mkulima akibeba mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, rundo la nyanya lililokusanywa baada ya kuvunwa kutoka shambani. Mkulima akiziweka ndani ya kikapu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti, nyasi fupi, shamba pamoja na mkulima, aliyesimama mbele ya magunia yaliyo wazi yenye pilipili hoho zilizo na rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wakiweka milingoti ya miti kwenye migomba iliyopandwa ndani ya shamba. Iliyobeba ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba la mahindi pamoja na matikiti maji yaliyopandwa katika utaratibu wa mistari iliyonyooka; yakisubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kahawa iliyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, ikiwa inasambazwa na wakulima wakitumia koleo ili ipelekwe sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la vitunguu lililopandwa kwenye matuta, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vilivyo tayari kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti na vichaka, shamba lililopandwa miche pamoja na mkulima aliyebeba toroli lina gurudumu, lililojaa pilipili zenye rangi nyekundu na njano, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, vichaka, wakulima wakiwa wamekaa chini huku wakijaza nyanya katika vikapu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Uzio uliojengwa ka matofali, miti, nyasi fupi; pamoja na migomba iliyobeba mikungu ya ndizi zilizo na rangi ya kijani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa katika mifuko na magunia yenye udongo wenye mbolea, huku ikiwa na nyanya zilizoiva kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mmea ulioota juu ya mti iliyochomekwa chini yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mkulima akiangalia matunda kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti shamba kubwa. Mkulima amesimama huku akiwa amevaa nguo yenye rangi ya bluu, pamoja na matikiti maji yaliyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mahindi yaliyokauka yenye maganda yake yakiwa yametundikwa kwenye miti baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Miti ya rangi ya kijani kibichi, mnara uliojengwa kwa vyuma, wakulima waliobeba ndoo zilizobeba kahawa huku wakizimwaga katika sehemu moja, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti, wakulima wakiwa ndani ya shamba lenye miche yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja ni vikapu, vilivyo pembeni ya barabara ya vumbi huku ikiwa na nyanya nyekundu ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwa wateja.

Miti pamoja na kundi la wakulima wakichambua vitunguu vilivyofunikwa na nyasi kavu na kuviweka ndani ya ndoo, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka, nyasi fupi, kibanda kilichojengwa kwa udongo. Pamoja na mkulima aliye ndani ya bustani yenye uzio wa maua, huku ameshika mgomba kwa ajili ya kupandwa na kupata ndizi ziendazo kuuzwa sokoni.

Miti na vichaka, shamba kubwa la vitunguu ambavyo havijavunwa vyenye majani yenye majani yenye rangi ya kijani na ambavyo vilivyokwisha vunwa vikiwa vimeachwa vikauke kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Nyasi fupi, uzio wa miti midogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyumba, maua pamoja na mgomba mfupi; ambao hutoa mikungu ya ndizi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akichambua kahawa iliyo katika mti wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Migomba iliyopandwa shambani kwenye mistari iliyonyooka yenye majani na mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi na maua, vijiti vikiwa vimechomekwa juu ya kitalu kilichopo shambani, toroli lililobeba mazao ya aina mbalimbali yaliyo tayari kwishavunwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Kundi la watu, mikungu ya ndizi mbichi zilizokomaa zina rangi ya kijani kibichi, iliyokusanywa pamoja, na kuwekwa juu ya mchanga kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Miche iliyotundikwa katika vijiti vilivyochomekwa chini ikiwa na nyanya mbichi na zilizoiva, pamoja na mkulima aliyebeba kikapu kwa ajili ya kuzivuna na kuzipeleka sokoni kwenda kuziuza.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani; wakulima wakivuna vitunguu kutoka shambani na kuviweka ndani ya mifuko yenye rangi nyekundu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche iliyo ipandwa ndani ya mifuko yenye rangi nyeusi iliyojazwa udongo, huku ikiwa na nyanya zilizokwisha komaa na kuiva kwa ajili ya kuvunwa, na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mifuko ya plastiki iliyotandazwa juu ya nyasi fupi, mkulima akiwa amebeba mzigo, pamoja na mazao ya kilimo yaliyoanikwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Wakulima wakiwa pembeni ya rundo la viazi lililokusanywa baada ya kuchimbwa toka shambani, huku wakivijaza ndani ya mifuko ya magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lenye vitalu vidogo, mabomba meusi yaliyo juu yake kwa ajili ya umwagiliaji, pamoja na miche iliyopandwa yenye majani ya rangi ya kijani kibichi; kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuza.

Wakulima wakikusanya Mahindi, yaliyotolewa maganda, baada ya kuvunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti, nyasi, kundi la watu pamoja na vikapu vilivyotengenezwa kwa makuti; vikiwa vimejaa pilipili hoho zenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyaya zilizoiva zenye rangi nyekundu zikiwa zimekusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, ili zipelekwe sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Shamba la migomba na mipapai, vyote vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Ambayo huzaa matunda kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni, ikiwa imekomaa au kuiva.

Mti mrefu wenye majani yenye rangi ya kijani, vichaka, nyasi fupi pamoja na wakulima walio shambani, wakiweka mahindi ndani ya mifuko myeupe, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka na iliyo na matunda juu yake, huku mkulima akivuna papai lililoiva kwaajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la migomba ikiwa imeegemea kwenye miti, na yenye mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Wakulima wakivuna kahawa, iliyo katika miti yake, na yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kukusanya pamoja na kupeleka sokoni kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nguzo, gari nyeupe, wakulima wakiwa shambani wanakusanya viazi vilivyochimbwa kutoka kwenye tuta na kuviweka ndani ya ndoo nyeusi kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwenda kuviuza kwa wateja.

Nyasi zenye rangi ya kijani kibichi wakulima wakijaza viazi ndani ya mifuko ya magunia, kwa ajili ya kubebwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba la mahindi pamoja na wakulima wakitembea juu ya nyasi fupi huku wamebeba vikapu vyenye mazao yaliyovunwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi, mkulima akichimba na kukusanya viazi kutoka katika matuta yaliyopo shambani kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuviuza.

Wafanyakazi waliovaa makoti ya bluu, wakiweka ndizi zenye rangi ya kijani kibichi ndani ya kikapu, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima walioshika maembe mikononi mwao huku wakiwa wamesimama mbele ya mti uliozaa matunda, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani. Uzio uliotengenezwa kwa mbao. Gogo lililolazwa chini pamoja na mgomba unaotoa ndizi ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Kahawa mbichi na zilizoiva zikiwa katika mti wake, wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa, na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa ndani ya vitalu vidogo vilivyojazwa udongo vikiwa na mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, pamoja na nyanya mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakichimba viazi katika shamba na kuvikusanya pamoja kwa ajili ya kuvipeleka sokoni na kuviuza.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi mifuko ya magunia mirefu iliyojaa mazao yatokanayo na kilimo baada ya kuvunwa shambani, iliyo tayari ikiwa ndani ya gari kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, wakulima wakichambua kahawa iliyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa. Kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Nyasi fupi zilzopandwa katika mistari iliyonyooka ikiwa na matunda yaliyo tayari kuvunwa, kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye rangi ya kijani, wakulima wakiwa shambani. Lundo la viazi lililokusanywa kwa ajili ya kuwekwa ndani ya mifuko na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akiwa amechuchumaa juu ya nyasi zenye rangi ya kijani, huku kukiwa na matikiti maji yaliyowekwa chini na moja likiwa limekatwa na kubebwa mikononi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Nyumba miti yenye majani ni rangi ya kijani kibichi nguzo wakulima wakiwa ndani ya shamba, huku wakichimba viazi kutoka kwenye matuta kwa ajili ya kujikusanya pamoja vipeleka sokoni kwenda kuuzwa.

Miti iliyo na rangi ya kijani kibichi, miche iliyo shambani ikiwa imening'inizwa kwenye vijiti, huku mkulima akivuna nyanya zilizokomaa kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Migomba, wakulima wakichimba na kukusanya viazi kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuviuza kwa wateja.

Shamba, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa amesimama mbele ya mahindi yaliyokusanywa ili yakauke na kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima wakiwa shambani wakichimba viazi na kuvikusanya sehemu moja, kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akivuna kahawa iliyokishwa komaa na kuiweka ndani ya beseni kwa ajili ya kuanika iliikauke na kupeleka sokoni kwenda kuiuza.

Bustani ikiwa na mboga za aina mbalimbali zilizopandwa katika vitalu tofauti, ili ziweze kuvunwa na kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba la nyanya ambazo zipo tayari kuvunwa, na kwenda kuuzwa sokoni, pamoja na ambazo hazipo tayari kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Shamba la migomba iliyobeba mikungu ya ndizi mbichi, ambayo imefunikwa kwa mifuko ili isishambuliwe na wadudu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba la mananasi, huku akikusanya mananasi yaliyokwishavunwa na kuwekwa katika makasha, ili ayapeleke sokoni kwenda kuyauza.

Gari maalumu kwa ajili ya kilimo, makasha, wakulima wakivuna na kukusanya mananasi kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, vitunguu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja.

Mahindi yaliyokomaa yakiwa yamekusanywa pamoja baada ya kuvunwa na wakulima, ili yapelekwe sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la nyanya zilizoiva, zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa kwa wateja.

Miti mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa njia ya matone; mkulima shamba la vitunguu ambavyo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakikusanya na kuvuna mananasi, yaliyoiva kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwenda kuyauza kwa wateja.

Miti, vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi. Mkulima akiwa ameshika shina la viazi alilochimba kutoka shambani kwa ajili ya kulipeleka sokoni na kuuza kwa wateja.

Shamba ambalo wamesimama wakulima wawili huku wameshika maembe yaliyo katika mti wake kwa ajili ya kuyavuna na kuyapeleka sokoni kuyauza.

Matunda aina ya parachichi yaliyo tayari kwisha vunwa toka shambani, yakiwa yamekusanywa ndani ya makasha yenye rangi ya njano kwajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, vichaka, vikapu vilivyojazwa viazi vitamu baada ya kuchimbwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo, ili iweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Dirisha lenye vioo ndoo zenye rangi nyeusi, zilizo na miche iliyopandwa juu yake kwa ajili ya kukua na kupelekwa shambani.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na kundi la migomba iliyoota pamoja, ikiwa na mkungu wa ndizi mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa na vikapu, huku wakikusanya viazi vitamu kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwenda kuviuza kwa wateja mbalimbali.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, shamba la mahindi yaliyokauka yakivunwa na wakulima huku wakikata mabua kwa ajili ya kuyakusanya na kuyapeleka sokoni kwenda kuyauza kwa wateja.

Migomba iliyopandwa shambani, kwenye mistari iliyonyooka, yenye majani na mikungu ya ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Nyumba iliyojengwa kwa matofari, uzio uliyotengenezwa kwa mbao, nyasi zilizokauka na mbichi, migomba iliozungushiwa mifuko ya rangi nyeupe kuanzia chini mpaka juu kwa ajili ya kuvuna ndizi na kuzipeleka sokoni kuziuza.

Miti, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma pamoja na magogo, vitalu virefu pamoja na mboga zilizo katika shamba kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya mifuko ya magunia, yenye udongo ndani yake. Huku ikiwa na nyanya zilizoiva, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Mipapai iliyopandwa shambani katika mistari iliyonyooka ikiwa imetoa matunda ambayo ni mabichi huku mengine yakiwa tayari yameiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, shamba kubwa, mkulima aliyevalia nguo yenye rangi ya bluu bahari; matikitimaji yaliyovunwa na kukusanywa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, tenki jeusi la maji, kundi la watu pamoja na shamba lenye matuta ambayo yana mipira iliyopita juu yake kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji.

Mti wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, nguzo za umeme, vibanda vingi vimejengwa kwa magogo na kuezekwa kwa mifuko ya plastiki, uzio uliozunguka shamba lenye wakulima ndani yake wakivuna mbogamboga zilizo katika vitalu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mifuko ya magunia iliyojaa mihogo baada ya kuvunwa kutoka shambani ikiwa tayari kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miche midogo yenye rangi ya kijani ilio pandwa ndani ya mifuko iliyojazwa udongo wenye mbolea kwa ajili ya kukua na kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Nyasi fupi. Wakulima wakiwa ndani ya shamba la miparachichi, wakivuna matunda na kuyaweka ndani ya vikapu vya njano kwa ajili ya kupeleka sokoni, na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti ina majani yenye rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa wamesimama, vikapu vya bluu vilivyo juu ya nyasi fupi vikiwa vimejazwa matunda kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti, shamba lenye vitalu vilivyo na miche midogo ya mazao, yenye majani ya kijani katika mistari iliyonyooka pamoja na bomba la maji lililopita katikati, kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea ambayo hukua huvunwa na kuuzwa sokoni.

Mkulima akiwa ndani ya shamba la miche ya nyanya yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya mifuko yenye udongo ikiwa na nyanya zilizo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa kwa wateja.

Nyasi fupi shamba la miti ya mapapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka yenye matunda ya rangi ya kijani, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miche ya mazao mbalimbali, ikiwa imepandwa ndani ya makopo yaliyopo kwenye vitalu, ikiwa imefunikwa na mifuko inayopitisha mwanga, ili iweze kukua na kufikia hatua ya kupandwa shambani.

Wakulima wakiwa wanapanda miche ndani ya mifuko ya plastiki ili iweze kukua na kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Vichaka na miti yenye rangi ya kijani kibichi. Mkulima, mabomba meusi kwa ajili ya umwagiliaji wa matonematone. Miche ya mazao ambayo huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima akiwa amesimama mbele ya mazao; aliyoyakusanya baada ya kuvuna, akisubiri kuyapeleka sokoni ili aweze kuyauza kwa wateja.

Mabomba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa matonematone, miche midogomidogo yenye rangi ya kijani kwa ajili ya mazao ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Milima, bonde, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi. Trekta likiwa shambani huku limefungwa mashine ya kisasa nyuma kwa ajili ya kazi ya kulima.

Milima tambare kubwa yenye nyasi fupi, mkulima akiendesha trekta lililopo shambani. Huku limefungwa mashine ya kisasa nyuma kwa ajili ya kulima.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka, nyasi fupi, matrekta yakiwa ndani ya shamba, huku yakiwa na vifaa maalumu kwa nyuma kwa ajili ya kulima shamba.

Trekta ikiwa shambani huku kukiwa na mashine ya kisasa, iliyounganishwa nyuma yake ndani yenye rangi nyeusi na nyekundu. Ikifanya kazi ya kulima.

Miche ya majani ya rangi ya kijani, ikiwa imepandwa ndani ya miraba midogo ya udongo, kwenye mashine ya kisasa yenye taa kwa ajili ya kukua, kuvunwa, kuuzwa au kupelekwa shambani.

Miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, trekta likiwa ndani ya shamba likivuna nyasi na kuzikusanya pamoja kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miti, mashine ndogo ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma, iliyopakwa rangi ya kijani na nyekundu. Ikiwa juu ya nyasi fupi tayari kwa ajili ya kazi ya kilimo.

Mashine ya kisasa yenye vitalu ndani yake vilivyopandwa mazao ya aina mbalimbali ili yaweze kukua, kuvunwa, kupelekwa kiwandani kuchakatwa na sokoni kuuzwa.

Mboga zenye rangi ya kijani kibichi, zilizopandwa ndani ya mashine ya kisasa yenye taa, kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa sokoni kuuzwa au kiwandani kusindikwa.

Trekta ambalo limefungwa mashine ya kisasa, iliyotengenezwa kwa vyuma na kupakwa rangi nyekundu kwaajili ya kulimia shamba.

Mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma na kupakwa rangi ya damu ya mzee iliyopo nje kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Miche yenye majani yaliyo na rangi ya kijani iliyopo ndani ya mashine ya kisasa, yenye taa mipira pia kwa ajili ya kukuza mazao, kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, trekta imefungwa mashine ya kisasa kwa nyuma, likiwa limesimama ndani ya shamba pamoja na mkulima aliyeka kwa ajili ya kufanya shughuli ya kulima.

Nyasi fupi yenye rangi ya kijani mkulima aliyevaa viatu na nguo maalumu, huku akitumia mashine ndogo ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kulima shamba.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa anaendesha trekta lililondani ya shamba kwa ajili ya kazi ya kulima.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, vichaka pamoja na mkulima akitumia mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma ikiwa ianfanya kazi ya kulima shamba.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyekundu na nyeupe pamoja na magurudumu meusi, ikiwa tayari kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma yenye rangi nyekundu, nyeusi pamoja na bluu bahari, ikiwa imewekwa nje kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma, yenye rangi ya damu ya mzee. Pamoja na magurudumu mieusi ikiwa shambani tayari kwa shughuli ya kilimo.

Nyasi fupi, mashine ndogo yenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na nyeupe, ikiwa shambani inafanya shughuli za kilimo.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio wa nyaya, mashine ikiwa shambani ikifanya kazi ya kilimo.

Nyumba, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa magogo na nyaya za chuma, nyasi fupi mabwawa yaliyochimbwa chini na kujazwa maji mengi yaliyofunikwa kwa nyavu yenye matundu madogomadogo, kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kuuzwa.

Mchanga, mawe, samaki wa aina mbalimbali wakiogelea ndani ya maji yaliyowekwa kwenye chombo chenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kukuzwa na kuvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, tambarare yenye nyasi fupi pamoja na bwawa lililotengenezwa kwa mifuko ya plastiki na kujazwa maji mengi, kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi, kobe, mawe yaliyozunguka bwawa, ambalo lina maji mengi kwa ajili ya kufugia samaki, ambao hukua na kuvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki wadogo wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya pipa lenye rangi ya bluu, mabomba pamoja na mimea kwa ajili ya kuvuliwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa .

Samaki wadogo wakiogelea ndani ya maji ,yaliyokatika pipa yenye nyavu zenye matundu madogo juu yake kwa ajili ya kukuzwa Ili wavuliwe na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Uzio uliotengenezwa kwa mbao, vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na mawe yaliyopangwa kuzunguka bwawa, lenye maji yanayotiririka taratibu kwaajili ya kufugia samaki, ambao huvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Miti, nyasi fupi, magari yenye rangi nyeupe, watu pamoja na bwawa lililojaa maji kwa ajili ya ufugaji samaki ambao huvuliwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiwa wanaogelea ndani ya maji, yaliyo katika chombo kilichotengenezwa kwa kioo na mfuniko mweusi, kwa ajili ya kukua ili waweze kuvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mawe, majani yenye rangi ya kijani kibichi na samaki wadogo wakiogelea ndani ya maji kwa ajili ya kukua, kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki mwenye miiba na magamba, akiwa anaogelea ndani ya maji kwa ajili ya kufugwa, ili aweze kukua, avuliwe na apelekwe sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyo pembeni ya bwawa lililojengwa kwa kuta na kugawanywa katika vyumba vyenye maji mengi, kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi ambavyo vipo pembezoni mwa bwana lililotengenezwa kwa kutumia karatasi jeusi la plastiki kwajili ya kufugia samaki, ambao huliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa pamoja na daraja la mbao juu yake.

Samaki aina mbalimbali wakiogelea ndani ya maji, wanofugwa ili waweze kukua wavuliwe na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa kwa wateja .

Majani ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi, yakiwa yameota ndani ya maji. Samaki wadogo kwa wakubwa wakiogelea.

Nyavu ikiwa na samaki waliovuliwa kutoka katika bwawa ili waweze kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Magunia yaliyo wazi huku yakiwa yamejaa mazao mbalimbali ya kilimo ambayo hutumika kwa ajili ya chakula, yakiwa nje ya jengo ambalo liko wazi.

Mifuko ya magunia yaliyo wazi ikiwa imejazwa nafaka za aina mbalimbali, zinazotumika kwa ajili ya chakula mbalimbali ya sehemu nyingine.

Nafaka za aina mbalimbali zilizojazwa ndani ya vikapu vya kienyeji vilivyowekwa nje, zikiwa tayari kwa ajili ya matumizi ya chakula nyumbani.

Nafaka za mazao mbalimbali zilizo ndani ya mifuko, iliyofunguliwa na kupangwa mbele ya duka, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mto wenye mawe na maji yanayo tiririka taratibu pamoja na mito ya aina mbalimbali na vichaka vikubwa yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya mbao na madawa ya asili.

Mto wenye maji na nyasi ndani yake miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka, kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili kuvuna mbao na kuni.

Mto wenye maji yanayotiririka kwa kasi vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya mbao, madawa ya asili pamoja na kuni.

Mtalii akiwa ndani ya pango lililo wazi. Ngazi pamoja na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, na vichaka vikubwa na vidogo, kwa ajili ya dawa za asili, kuni na mbao.

Miti ya aina mbalimbali, vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya mbao na kuni, huku kukiwa na njia iliyokatiza katikati.

Vichaka, miti ya aina mbalimbali, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kutoa mbao, bango lililo wazi lenye uzio mfupi.

Uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, kundi la watu likiwa linaangalia miche ya miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyo kwenye vitalu ndani ya mifuko wa plastiki kwa ajili ya mbao na dawa ya asili.

Vitalu venye miche mbalimbali ya miti ilivyopandwa ndani ya mifuko ya plastiki kwa ajili ya kuendeleza misitu, huku kukiwa na mtaalamu akitoa maelekezo.

Miti vichaka mkulima aliyesimama huku ameshika mche wenye rangi ya kijani kibichi, uliyo ndani ya mfuko mdogo wenye udongo ndani yake pamoja na mengine yaliyo katika vitalu kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Milima, bonde, miteremko mikali na ya kawaida, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi; kundi la watalii likitembea katika njia nyembamba.

Ujio uliojengwa kwa matofali, miti, kundi la watu wakiangalia miti iliyopandwa katika mifuko midogo iliyopo kwenye vitalu, kwaajili ya kukua kupelekwa shambani na kununua kama mbao.

Maporomoko yenye maji mengi yanayopita kwa kasi juu ya mawe, pamoja na miti na vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya madawa ya asili, mbao na kuuza.

Alama ya mshale iliyochorwa kwa rangi nyeupe ikionyesha njia

Miti ya aina mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi iliyoota inaonyesha ni nyumbani kwa wanyama na ndege mbalimbali

Miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi iloyoota karibu karibu, pamoja na mto mdogo wenye maji yanayotembea taratibu ukiwa na daraja juu take.

Miche ya mbogamboga ikiwa ndani ya matundu yaliyo kwenye mabomba, rangi nyeupe yanayotiririsha maji kwaajili ya kukuzia na kumwagilia vyote vikiwa ndani ya shamba la kisasa.

Miche ya mazao iliyopandwa ndani ya mashimo madogo yaliyopo juu ya mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe; zikiwa na mipira kwa ajili ya umwagiliaji wa njia ya matone.

Shamba la kisasa lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu madogo, huku kukiwa na miche ya mboga iliyopandwa ndani yake ikimwagiliwa kwa njia ya matone.

Mkulima akiwa juu ya rundo la vitunguu lililokusanywa pamoja baada ya kuchimbwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Shamba lenye miti ya mazao yenye rangi ya kijani iliyopandwa katika mistari iliyonyooka pamoja na trekta, ambalo linapita katikati kwa ajili ya kuvuna na kwenda kuwekwa kiwandani kusindikwa na kuchakatwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, shamba la mananasi yaliyo tayari kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Mazao yatokanayo na kilimo yenye rangi nyekundu, yakiwa juu ya mashine ya kisasa yenye mkanda unaotembea kwa ajili ya kuchakatwa , huku kukiwa na wafanyakazi wakisaidia kazi hiyo.

Ng’ombe wa kisasa walio katika banda lililo tengenezwa kwa vyuma, huku wakinywa maji yaliyo wekwa mbele yao kwa ajili ya nyama au bidhaa nyingine mbalimbali; zinazopelekwa kiwandani kusindikwa na kuchakatwa.

Ng'ombe wa kisasa waliokatika mabanda yaliyotengenezwa kwa vyuma wakila chakula kilicho mbele yao, kwa ajili ya kuchinjwa na kupata nyama, ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Vitunguu vilivyokusanywa baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Shamba kubwa la mahindi madogo yenye majani yaliyo na rangi ya kijani yakiwa yamepandwa katika mistari iliyonyooka, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa au sindikwa.

Rundo la vitunguu, vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, vikiwekwa ndani ya kikapu chenye rangi ya bluu kwa ajili ya kupelekwa kiwanja kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Vifaranga vya kuku vingi vikiwa ndani ya banda la kisasa lililogawanywa katika sehemu zinazolingana, pamoja na madirisha, kwa ajili ya kukuzwa ili vipelekwe kiwandani kwa usindikaji wa nyama.

Shamba la migomba, iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, likiwa na mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa au kuchakatwa.

Ndoo za maji na chakula zilizo ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao lenye kuku ndani yake kwa ajili ya nyama zinazopelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Mkulima akiwa katika shamba lenye mahindi yaliyopandwa kwenye matuta kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Lundo la vitunguu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Ng'ombe wengi wakiwa ndani ya banda liliojengwa kwa vyuma na kuezekwa Kwa mabati kwa ajili ya kuchinjwa na kupata nyama pamoja na bidhaa nyingine ambazo zinapelekwa kuchakatwa au kusindikwa.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya shamba la kisasa lililotengenezwa kwa vyuma na kufunikwa kwa makaratasi ya plastiki, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwenda kuchakatwa au kusindikwa.

Miche yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi iliyopandwa juu ya matuta yenye mabomba meusi kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji, ndani ya shamba la kisasa lenye milingoti ya chuma na kuezekwa kwa mifuko juu yake kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Ng'ombe wa kisasa wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa vyuma, huku wakila chakula kilichowekwa mbele yao, kwa ajili ya kuchinjwa na kupata nyama, ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au sokoni kuuzwa.

Jengo lenye mlango ulio wazi, kundi la watu, kahawa iliyovunwa kutoka shambani ikiwa imeanikwa kwenye jua kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa.

Shamba la kisasa la matunda yaliyokwisha komaa na tayari kwa ajili ya kuvunwa ili yaweze kupelekwa kiwandani, na kuchakatwa au kusindikwa.

Shamba kubwa, gari pamoja na mashine ya kisasa, ikifanya kazi ya kuvuna mazao ya kilimo kwa ajili ya kuyapeleka kiwandani, kuchakatwa au kusindikwa.

Nyanya zilizoiva, zenye rangi nyekundu zikiwa shambani tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Uyoga uliopandwa ndani ya vitalu vilivyotengenezwa kwa vyuma na kujazwa udongo kwa ajili ya kuvunwa, na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa.

Nyanya zilizoiva, zikiwa ndani ya vikapu vya kijani, juu ya mashine ya kisasa, juu ndani ya kiwanda, na kupakwa rangi nyekundu kwa ajili ya kusindikwa au kuchakatwa.

Miti na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa lenye mazao kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Milima miteremko mikali na ya kawaida, yenye nyasi fupi na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na tambarare yenye mahema yaliyoezekwa kwa karatasi nyeupe, yakiwa na mazao ndani yake kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Wafanyakazi wakichambua kwa makini pilipili hoho zenye rangi ya kijani zilizo mbele yao, kwa ajili ya kuchakatwa kiwandani au kusindikwa.

Miti yenye majani na rangi ya kijani kibichi wakulima wakiwa wamepanda kwenye mashine ya kisasa kwa ajili ya kuvuna mazao yaliyopo shambani, na yenye bomba refu kwa ajili ya kujaza kwenye magari mengine.

Miti yenye majani yaliyo na rangi ya kijani kibichi, vitunguu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani kwaajiri ya kupelekwa kiwandani, kuchakatwa au kusindikwa.

Mlima mteremko wa kawaida, shamba kubwa likiwa na trekta ndani yake lililofungwa mashine ya kisasa nyuma ikifanya kazi ya kulima kwa ajili ya kupanda mazao yakue, yavunwe na kupelekwa kiwandani kuchakatwa.

Miti yenye majani ya kijani, wakulima wakiwa ndani ya shamba wakivuna chai na kuweka katika vikapu vilevile miongoni mwao kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Shamba lenye miche ya nyanya yenye majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa katika matuta huku kukiwa na bomba jeusi katikati kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji.

Miche ikiwa shambani imepandwa kwenye miraba midogo yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba kwa ajili ya kusaidia kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, vichaka vidogo, uzio, ulio na kitalu vilivyo na mabomba juu yake, kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti, vichaka, nyasi fupi zenye rangi ya kijani, bomba jeupe kwa ajili ya umwagiliaji. Vikiwa na matundu madogo, huku likitiririsha maji katikati ya matuta yaliyopo shambani. Yaliyo pangwa miche ya mahindi.

Vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, vitalu kikiwa na mabomba yaliyonyooka, pamoja na yaliyo katika umbo la mraba, yaliyowekwa juu ya udongo kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miche, mabomba ya maji, vyote vikiwa shambani katika mistari iliyonyooka kwa ajili ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa shambani, bomba kubwa na dogo iliyounganishwa pamoja kwa ajili ya kusafirisha maji na kufanya shughuli ya umwagiliaji.

Vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, bustani iliyo na uzio uliotengenezwa kwa magogo ya miti, pamoja na vitalu vilivyo ndani, vikiwa na mabomba juu yake, kwa ajili ya umwagiliaji.

Miti, nyumba mkulima akiwa anatumia mpira wa maji kumwagilia miche yenye majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa katika vitalu, ili iweze kukua na kufikia hatua ya kuweza kupandwa mashambani.

Mche mdogo wenye rangi ya kijani uliopandwa shambani huku pembeni yake kukiwa na bomba jeusi linalopitisha maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Miti na vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, shamba lenye vitaru vyenye miche iliyopandwa katika mistari iliyonyooka huku mabomba meusi yakipita katikati kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililo na miche ya mboga zilizopandwa kwenye mistari iliyonyooka pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Mazao yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na bomba lililopita katikati kwa ajili ya kazi umwagiliaji.

Shamba lililo na vitalu, lenye miche yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba ya maji juu yake, kwa ajili ya kusaidia kazi ya umwagiliaji.

Miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye matuta yaliyopandwa miche ya mazao juu yake, pamoja na mabomba meupe yaliyopita katikati kwa ajili ya kusaidia kazi ya umwagiliaji.

Miche ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye mistari miwili iliyonyooka huku bomba la maji likipita katikati yake kwa ajili ya umwagiliaji.

Vichaka, miti, mazao yenye rangi ya kijani kibichi na mabomba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, bustani iliyozungukwa na maua, mkulima akifanya umwagiliaji kwa kutumia ndoo maalumu.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida bonde pamoja na tambarare kubwa lenye nyasi fupi, miti ya aina mbalimbali iliyo na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi pamoja na tambarare yenye udongo uliokauka, vichaka vidogovidogo pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Miteremko mikali na ya kawaida, pamoja na bonde lenye vichaka vidogo na vikubwa na miti ya aina mbalimbali na majani ya kijani kibichi, nyasi fupi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, barabara ya vumbi iliyokatiza katika tambarare kubwa yenye nyasi zilizokauka, vichaka pamoja na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, yenye mashamba makubwa pamoja na vichaka vidogovidogo, miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, bonde la ziwa lenye maji mengi pamoja na tambarare lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, mtumbwi uliotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya uvuvi.

Milima, mabonde, miteremko mikali na yakawaida pamoja na tambarare kubwa yenye nyasi fupi, vichaka vidogo vidogo na miti ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi.

Njia nyembamba iliyokatiza katika nyasi fupi, vichaka vikubwa na vidogo, vyenye majani yaliyo rangi ya kijani kibichi.

Milima yenye miti ya aina mbalimbali, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na vichaka vidogo na vikubwa. Mto wenye maji mengi yanayotiririka taratibu.

Milima, tambarare, kubwa yenye vichaka vidogo vidogo na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani, pamoja na bonde penye mto wenye maji mengi yanayotiririka taratibu.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, bonde tambarare kubwa lenye nyasi fupi vichaka vidogovidogo pamoja na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Nyumba zilizoezekwa kwa bati, miteremko ya kawaida tambalale kubwa yenye nyasi fupi, miti ya aina mbalimbali. Yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka vikubwa na vidogo, pamoja na barabara ya vumbi iliyokatiza katika tambarare yenye nyasi zilizokauka.

Mteremko wa kawaida, tambarare yenye mawe, nyasi ,vichaka vidogo, miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima mteremko mkali pamoja na tambarare kubwa vyote vikiwa na nyasi fupi, vichaka vidogo na miti yenye majani ya rangi kijani kibichi.

Milima, mabonde yenye mteremko mikali na ya kawaida yakiwa na nyasi fupi, miti midogo na mikubwa yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Tambarare kubwa lenye nyasi fupi, vichakavidogo vidogo, miti ya aina mbalimbali na majani yenye rangi ya kijani kibichi. Pamoja na mto uliokatiza katikati yake wenye maji mengi yanayotiririka taratibu.

Majengo marefu na mafupi, tambarare kubwa yenye nyasi, miti na majani yenye rangi ya kijani kibichi na twiga aliyesimama katikati.

Milima, bonde, miteremko mikali na kawaida, tambarare yenye nyasi fupi, vichaka vidogo pamoja na miti, majani yenye rangi ya kijani kibichi, mto wenye maji yanayotililika taratibu.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida bonde vyote vikiwa na nyasi fupi na vichaka vidogovidogo vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi pamoja na mashamba, huku kukiwa na bonde lenye vichaka na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, miteremko mikali na ya kawaida pamoja na barabara ya vumbi iliyopita katikati ya tambarare kubwa, yenye miti yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka vidogovidogo.

Nyasi fupi zilizo kauka, miti yenye majani yenye rangi ya kijani, vikiwa kwenye kilele cha mlima wenye barafu na mitelemko mikali na ya kawaida.

Milima, miteremko mikali ni ya kawaida, tambarare yenye nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na vichaka.

Vilele vya milima, vilivyo na theluji nyeupe juu yake pamoja na miteremko mikali na ya kawaida, yenye vichaka vidogo pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo marefu na mafupi tambarare yaliyo na nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi, huku twiga akiwa amesimama.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na tambarare iliyo na ng'ombe waliolala juu ya nyasi zilizokauka.

Majengo mengi marefu twiga aliyesimama kwenye tambarare kubwa, iliyo na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti midogomidogo.

Milima, bonde, miteremko mikari na yakawaida pamoja na tambarare pana iliyo na nyasi zilizokauka ,mti wenye rangi ya kijani kibichi na twiga.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu ukiwa na daraja juu yake kwa ajili ya kuvukia, uliokatiza katika tambalale lenye miti na vichaka vya aina mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima tambarare yenye miti mirefu na mifupi, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi fupi zilizokauka.

Mlima wenye miti mingi yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, miteremko mikali na ya kawaida yenye mashamba ya mazao ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa kwa wateja.

Milima miteremko mikali, tambarare zenye nyasi na vichaka vidogo vilivyo na majani ya rangi ya kijani pamoja na bwawa lililo jaa maji.

Kilele cha mlima chenye theruji nyeupe juu yake pamoja na miteremko mikali na ya kawaida, yenye mawe mengi na miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao ya aina mbalimbali pamoja na miti na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na kawaida pamoja na tambarare vyote vikiwa na nyasi fupi, vichaka na miti yenye rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na barabara ya vumbi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida ikiwa na vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na bonde lililojaa maji.

Vilele vya milima vyenye miteremko mikali na ya kawaida ikiwa na theruji nyeupe juu yake pamoja na miti midogomidogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Miti mirefu na vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na tambarare kubwa yenye mchanga na mawe ikiwa na nyasi fupi zilizokauka.

Milima yenye miteremko mikali na ya kawaida pamoja na tambarare kubwa yenye vichaka vidogo vidogo, vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na barabara ya vumbi iliyokatiza katikati ya tambarare kubwa yenye nyasi fupi na vichaka vidogo vidogo.

Milima, mabonde, mitirimiko mikali na ya kawaida, miti yenye rangi ya kijani kibichi na nyasi fupi huku kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye mashamba yaliyopandwa mazao ya aina mbalimbali, katika utaratibu wa mistari iliyonyooka.

Miti yenye majani ya kijani kibichi, nyasi zilizoota pembeni mwa mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka polepole, kukiwa na kibanda kilichojengwa kwa magogo na kuezekwa makuti makavu.

Milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida pamoja na miti, vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi na barabara.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, tambarare kubwa yenye nyasi fupi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na vichaka vidogo.

Bonde mlima wenye mteremko wa kawaida ,tambarare pana yenye nyasi na miti iliyo na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida vyote vikiwa na nyasi fupi na vichaka vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi.

Milima mikubwa na midogo miteremko mikali na ya kawaida yenye miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, tambarare kubwa yenye udongo uliokauka

Mlima wa mawe makubwa na yaliyobeba madogo juu yake pamoja na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi

Milima yenye miti na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, miteremko mikali, watalii wakitembelea katikati ya bonde linalotiririka maji.

Milima, miteremko mikari na ya kawaida, mabonde yenye nyasi fupi na miti yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na tambarare kubwa yenye udongo ulio kauka.

Tambarare kubwa yenye nyasi fupi zilizo kauka miti michache, pamoja na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani.

Milima tambarare yenye mawe na nyasi fupi pamoja na vichaka vidogovidogo vyenye rangi ya kijani, huku kukiwa na watu wakifanya utalii.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, tambarare pana yenye vichaka na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa na bwawa lililojaa maji.

Mlima, bonde la ziwa lenye maji mengi, ndege weupe ndani yake pamoja na tambalale yenye mti wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na pundamilia walio juu ya nyasi fupi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na barabara ya vumbi Iliyokatiza katika tambarare kubwa, yenye nyasi na vichaka vidogovidogo.

Milima, miteremko mikubwa na kawaida yenye nyasi fupi pamoja na tambarare kubwa, lenye miti na Majani ya rangi ya kijani kibichi na bwawa lililojaa maji.

Tambarare kubwa yenye miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Ukuta uliojengwa kukatiza mto mkubwa wenye maji mengi pamoja na bonde.

Tambarare yenye miti na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mto mkubwa wenye maji yanayotembea taratibu.

Tambarare yenye nyasi fupi zilizokauka, miti midogomidogo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na mto wenye maji mengi yanayotiririka polepole.

Mabonde, milima yenye miteremko mikali na ya kawaida ikiwa na miti mbalimbali pamoja na nyasi fupi, yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, tambarare, miti yenye rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi zilizokauka.

Bonde la mto lililokauka na kubakiwa na maji kidogo, huku kukiwa na miti ya aina mbalimbali. Yenye rangi ya kijani kibichi katika kingo zake.

Vilima, mabonde vyenye nyasi fupi na vichaka vidogo vidogo vya rangi ya kijani, pamoja na bwawa lililojaa maji.

Mlima mrefu wenye barafu juu yake pamoja na miti ya aina mbalimbali yenye kijani kibichi na nyasi fupi.

Miti na vichaka vya aina mbalimbali, vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na tambarare yenye wanyama aina ya pundamilia wakila nyasi fupi zilizoota hapo.

Milima, mabonde, miteremko ya kawaida na mikali, miti, nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, barabara iliyopita katikati ya tambarare yenye vichaka vidogo vilivyokauka.

Tambarare yenye nyasi fupi zilizokauka, zenye rangi ya kahawia pamoja na miti myembamba yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, miti, nyasi fupi yenye rangi ya kijani, mto mkubwa wenye maji mengi yanayotembea taratibu huku kukiwa na ndege ndani yake.

Vichaka vidogovidogo vyenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na nyasi fupi zilizoota katika milima.

Tambarare yenye vichaka vidogovidogo, vilivyokauka pamoja na mto mrefu wenye maji mengi yanayotiririka polepole.

Milima yenye miteremko mikali na ya kawaida pamoja na bonde, vyote vikiwa na nyasi fupi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima yenye miteremko ya kawaida, nyasi fupi, na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na bwawa lililojaa maji.

Wafugaji waliovaa nguo na viatu maalumu wakiwa wamesimama kwa ajili ya kwenda kuvuna asali ya nyuki, ili ipelekwe sokoni na kwenda kuuzwa.

Shamba la mahindi, vichaka na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi. Mkulima akiwa ameshika mbuzi aliyefungwa kamba kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa Kwa Watej.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, kundi la watu waliovaa mavazi meupe maalumu, huku wakifunua mizinga ya nyuki iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kuvuna asali na kwenda kuuza sokoni.

Mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao, huku wakila nyasi zenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao huku wakila chakula kilichowekwa mbele yao, kwaajili ya kufugwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja.

Mbuzi walio ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao na mabati, huku kukiwa na mfugaji aliyeshika tawi la mti lenye majani ya kijani akiwalisha kwa ajili ya kuwapeleka sokoni na kuwauza.

Mbuzi wa kisasa wakiwa ndani ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao, wakila nyasi za kijani kibichi zilizowekwa mbele yao wakisubiri kwenda kuuzwa sokoni.

Wafugaji wakiangalia mabanda yaliyotengenezwa kwa vyuma na wavu wenye matundu madogo, yenye kuku ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Ndoo nyeupe nyeye mfuniko wa rangi nyekundu banda lililotengenezwa kwa nyuma lililo na wavu wenye matundu madogo, likiwa na kuku ndani yake kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani pamoja na kuku wa aina mbalimbali, waliosimama juu yake kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, nyumba yenye dirisha la kioo, mlango uliotengenezwa kwa mbao na uzio wa senyenge. Wafugaji wakiwa na makoti meupe huku wakigawa chakula kwa kuku wengi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja.

Nyumba ya udongo iliyo pembeni ya banda lililotengenezwa kwa mbao, likiwa na kuku ndani yake, huku wengine wakiwa nje wakimzunguka mfugaji kwaajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Ndoo zilizo ndani ya banda lililojengwa kwa ukuta pamoja na madirisha ya wavu, likiwa na vifaranga ndani yake vinavyokula chakula kwa ajili ya kuuzwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Uzio uliotengezwa kwa mabati, ndoo ya maji iliyoning'inizwa, banda la mbao kwa ajili ya kufugia kuku, ambao hupelekwa sokoni na kuuzwa.

Ndege aina ya kanga wenye madoa meupe na meusi, wakiwa juu ya nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kufugwa au kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Banda lililojengwa kwa mabati pamoja na mbao, mfugaji akiwa ndani yake akigawa chakula kutoka kwenye mfuko mweupe wa kuku wengi kwa ajili ya kufugwa na kuuzwa sokoni.

Nyasi fupi, ndege aina ya kanga wenye madoa meusi na meupe, pamoja na vifaranga vyake hufugwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mfugaji akiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa miti pamoja na wavu, akiwapa chakula bata wenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuwapeleka sokoni na kuwauza.

Miche midogo yenye majani ya rangi ya kijani ilio kupandwa katika mifuko iliojazwa udongo, ili iweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Miche midogo iliyopandwa ndani ya ndoo zilizojazwa udongo na kuwekwa karibu na dirisha, ili iweze kukua na kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mikoko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani nembo nyekundu, na karatasi jeupe pamoja na picha ya mazao yatokanayo na kilimo mbele na ulio na mbegu ndani yake kwa ajili ya kukandwa shambani.

Mjasiriamali akiwa ndani ya duka lenye kabati zilizotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vidogo, akiwa na mbegu za mazao tofauti kwa ajili ya upandaji shambani.

Mfuko wa plastiki, uliofungwa wenye rangi ya njano na kijani kibichi, uliochorwa picha ya mazao mbele yake kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Mifuko ya magunia iliyojaa nafaka za aina mbalimbali iliyopo nje ya jengo lenye mlango wazi kwa ajili ya chakula au kupandwa shambani na kuuzwa kwa wateja.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya makopo yenye udongo wenye mbolea ili iweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mifuko yenye rangi ya kijani iliyochorwa picha za aina mbalimbali za mazao mbele yake yenye mbegu, kwa ajili ya kupandwa shambani na kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko uliofungwa, wenye rangi ya njano na kijani kibichi, uliochorwa picha ya mazao ya kilimo mbele yake, ukiwa na mbegu kwa ajili ya kupadwa shambani au kwenye vitalu.

Mfuko uliofungwa wenye rangi ya njano na kijani, ukiwa juu ya meza nyeupe uliochorwa picha ya mazao ya kilimo mbele yake pamoja na mbegu zilizo ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, shamba lenye vitalu vidogo vilivyo na mabomba juu yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji, pamoja na miche iliyopandwa katika mistari iliyonyooka ili iweze kukua, kutoa mazao, na kuvunwa ili iweze kuuzwa sokoni.

Miche midogo iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo wenye mbolea, ili ikue na kufikia hatua ya kupadwa.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani, nyeupe, maandishi pamoja na picha yenye mazao ya kilimo mbele kukiwa na mbegu ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani.

Duka lililo wazi likiwa na mifuko ya aina mbalimbali iliyofunguliwa huku kukiwa na nafaka za aina mbalimbali ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani na kuuzwa.

Uzio uliotengenezwa kwa karatasi jeupe la plastiki. Kitalu chenye miche midogo na majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba ya maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Karatasi ya plastiki iliyofungwa yenye rangi ya kijani, nyekundu, na karatasi nyeupe, pamoja na picha yenye mazao ya kilimo iliyochorwa mbele; kukiwa na mbegu ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miti pamoja na vichaka, vijiti vilivyochomekwa ndani ya shamba, wakulima, mabomba ya maji yakimwagilia miche iliyopo katika vitalu vidogo kwa ajili ya kukua, kupandwa shambani, kuvunwa na kuuzwa.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani na njano uliyochorwa picha ya mboga mbele yake, ukiwa na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko iliyotundikwa kwenye vyuma yenye rangi ya kijani na nyeupe, ikiwa imechorwa picha za mazao mbalimbali ya kilimo pamoja na kubeba mbegu ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, kundi la wakulima lililo simama nyuma ya mifuko iliyobebanishwa, wengine wakiwa mbele wakianika mazao yatokanayo na kilimo kwenye jua, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa au kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Makopo yaliyotengenezwa kwa chuma, huku yakiwa na maandishi ya njano na meupe na yaliyochorwa picha ya mazao mbele, yenye mbegu ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani.

Chombo kilicho na rangi nyeusi chenye udongo ndani yake wenye mbolea, kikiwa na miche midogo iliyoota kwaajili ya kukua na kupelekwa kupandwa shambani.

Mifuko liyofungwa yenye nafaka za aina mbalimbali ndani, nyingine zilizowekwa juu yake kwa ajili ya matumizi ya chakula, kupandwa shambani na kuuzwa kwa wateja.

Mfuko wa plastiki rangi ya kijani kibichi na njano, ukiwa na picha ya mboga za majani, mbele yake ulio na mbegu kwa jili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki yenye rangi ya kijani kibichi iliyofungwa, ikiwa imeshikwa mkononi yenye maandishi na picha za mazao ya mbele yake. Ikiwa na mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani ili ziweze kukua, ili ziweze kuuzwa sokoni.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye rangi ya kijani nembo nyekundu pamoja na picha ya mazao ya kilimo mbele, ikiwa na mbegu ndani yake kwa ajili ya kupandwa shambani.

Shamba lenye vitalu vyenye miche midogo iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, huku kukiwa na mabomba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa njia ya matone.

Meza zilizotengezewa kwa mbao na kuwekwa nje zilizo na sahani za aina mbalimbali, zenye mbegu kwa ajili ya kupanda shambani.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani kibichi na njano, ukiwa na maandishi pamoja na picha ya mboga za majani mbele yake. Yenye mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya magunia iliyo wazi, ikiwa na nafaka za aina mbalimbali ndani yake, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja au chakula pamoja na kupandwa shambani.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani shamba la mahindi, yaliyokauka wakulima wakiwa katika mavuno pamoja na mifuko ya magunia yaliyo wazi, ikiwa na nafaka ndani yake kwaajili yakupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mfuko wa plastiki uliyofungwa wenye rangi nyeupe, nyekundu pamoja na maandishi ya njano na meusi kukiwa na picha ya moja ya mazao ya bidhaa mbele yake wenye mbegu kwa ajili ya kupanda shambani.

Miche midogo ikiwa ndani ya ndoo zenye rangi nyeusi, zilizojazwa udongo wenye mbolea ili zikue na kufikia hatua ya kupandwa shambani na kuvunwa, kwa ajili ya kuuzwa sokoni au chakula.

Miche iliyopandwa katika ndoo zenye rangi nyeusi, zilizojazwa udongo ili ziweze kukua na kwenda kupandwa shambani.

Miche ya mazao yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa katika utaratibu wa mistari iliyonyooka.

Mbegu za kilimo za mazao mbalimbali zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja, pamoja na kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa mbegu za kilimo, ulio na rangi ya kaki pamoja na kijani, ukiwa juu ya meza tayari umeshafunguliwa kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Makopo yaliyotengenezwa kwa chuma yakiwa yamechorwa picha za mazao mbele yake zitokanazo na mbegu zilizomo ndani yake.

Miche iliyopandwa katika mashimo madogo madogo yaliyojazwa udongo ili iweze kukua na kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimefungwa katika mifuko maalumu na kupangwa katika kabati kwaajili ya kuuzwa na kupandwa shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vichaka, nyasi fupi pamoja na banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati na lililopakwa rangi, mbwa akiwa mbele yake amekaa.

Miti iliyokuwa ni majani ya rangi ya kijani. Ndani lililofunguliwa mlango wa nyuma huku ikiwa ni mabanda yaliyotengenezwa kwa mabomba na wavu wa vyuma, iliyo na mba ndani yake kwa ajili ya kupatiwa huduma za kitabibu.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio banda lililotengenezwa kwa mbao lenye mlango mdogo kwa kuingilia huku kukiwa na mbwa juu yake kwa ajili ya ulinzi.

Makabati yanayotundikwa ukutani pamoja na yaliyowekwa chini, sakafu ya malumalu madaktari wa wanyama, wakitoa huduma ya matibabu kwa kushirikiana pamoja.

Mabanda madogo, yaliyotengenezwa kwa mbao, ikiwa na milango na madirisha yenye wavu, kwa ajili ya kufugia wanyama, ambao hupewa chakula maalumu, pamoja na matibabu.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao yenye milango na madirisha ya wavu, yakiwa yamewekwa nje kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Picha, saa ya mshale iliyotundikwa ukutani. Wataalamu wa afya za wanyama wakitoa matibabu kwa mbwa aliyekaa juu ya meza, huku akiwa amefungua kinywa chake.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, ukuta uliopakwa rangi nyeupe na kijivu huku kukiwa na banda lililotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kufugia wanyama lililoezekwa kwa bati kukiwa na mbwa wawili ndani yake.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, mabanda yaliyotengenezwa kwa kuta na kuezekwa kwa mabati, uzio wenye nyaya ya chuma ulio na kundi la mbwa ndani yake pamoja na mtaalamu wa afya za wanyama kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu.

Banda liliotengenezwa kwa mbao. Uzio wa nyaya za chuma kukiwa na mbwa nyuma yake na mwingine akiwa mbele. Karibu na mtaalamu wa afya za wanyama, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, lenye mlango mdogo na dirisha la wavu kwa ajili ya kufugia wanyama ambao hupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, nyasi fupi, uzio, mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati; kwa ajili ya kufugia wanyama.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao yakiwa tayari yamekamilika na kuwekwa nje, kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Miti, nyasi fupi zilizo na rangi ya kijani kibichi, mto mkubwa uliojaa maji yanayotiririka polepole pamoja na ndege wawili kwa ajili ya utalii au kuwindwa.

Nyasi fupi swala, akiwa amesimama huku akila na mwenye pembe ndefu kwa ajili ya utalii na kuwindwa.

Eneo la tambarare na lenye nyasi fupi, mito inayotiririsha maji polepole na tembo wakitembea barabarani, gari limesimama pembeni likiwa limebeba watu kwa ajili ya kufanya utalii.

Miti ya aina mbalimbali vichaka kundi la watu, likiwa chini ya daraja la chuma wakiangalia tembo ambaye anatafuna majani kwa ajili ya kufanya utalii.

Kundi la watu wakiwa wamesimama, huku wakiangalia na kuwashika twiga watatu walio ndani ya uzio wa vyuma kwa lengo la kufanya utalii.

Miti ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi, vichaka vidogo na vikubwa pamoja na twiga akitembea juu ya nyasi fupi kwajili ya kufanya utalii.

Miti, askari wa wanyama pori akiwa ameshika mkonga wa tembo huku akimnywesha maji kutoka katika chupa nyeupe; pamoja na kundi la watu likiwa nje ya uzio wa kamba wakifanya utalii.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la watu wakiwa wamesimama nje ya uzio wa kamba wenye tembo ndani yake, kwa ajili ya kufanya utalii.

Vichaka, miti ya aina mbalimbali pamoja na askari wa wanyamapori akiwa amemshika twiga kichwani.

Miti midogo na nyasi fupi, mto mkubwa uliojaa maji yanayotembea taratibu, mamba aliye katika ukingo wa mto.